Vijana wengi wa jinsia ya kike na kiume wakiwa ndani ya darasa maalumu ambalo linatoa mafunzo juu ya lugha ya kichina, kila mmoja akiwa na karatasi mbele ya meza yake akiwa anaandika maandishi ya lugha hiyo ya kichina, hali hiyo inaonyesha ushirikiano wa nchi ya china na mataifa mbalimbali ulimwenguni.

Mwanamke mrembo mwenye tabasamu la kuvutia, akiwa ameshika kompyuta mpakato ya rangi nyeupe na peni mkononi, akiashiria kuwa anajifunza. Yupo ndani ya darasa ambalo lina wanafunzi wengine wanne, mchanganyiko wa wanawake na wanaume na wao pia wakiwa na kompyuta mpakato, huku darasa hilo likiwa na meza pamoja na viti vyeupe.

Mama mtu mzima akiwa ana furaha, yumo ndani ya darasa lililokuwa na madawati ya mbao na kupambwa kwa rangi mbalimbali, akiwa ameshikilia cheti kinachoashiria kuwa tayari amekwishafuzu na kuhitimu mafunzo ya elimu ya watu wazima.

Wanawake wengi wa jamii ya kimasai wakiwa ndani ya darasa wameketi kwenye viti vyeupe tayari kupata mafunzo na elimu ya watu wazima wawili waliokuwa nafasi ya mbele wameshikilia vibango vilivyochorwa irabu tano za kiswahili, hii inaashiria kuwa elimu ya watu wazima inafika kila mahali mpaka kwa jamii za wamasai.

Mama mtu mzima akiwa mbele ya darasa ameshikilia chaki nyeupe akifanya hesabu ubaoni, pembeni yake anaonekana akiwa mwalimu kijana aliyevalia mavazi meusi. Hali hii inaonyesha kuwa jitihada za usambazaji wa elimu ya watu wazima ,zinafanya kazi na watu wazima wanapata elimu hiyo hasa ipasavyo.

Kikundi cha vijana wa rika tofautitofauti wanawake kwa wanaume, wakiwa wanajadili mada mbalimbali huku wamevalia vitambulisho vya aina fulani kwenye shingo zao. Nyuma yao kukiwa kuna picha inayoonyesha sura za watu tofautitofauti ikiashiria kuwa wanavyojifunza hapa ni masuala ya jinsia.

Watu wazima wengi wapo ndani ya chumba maalumu cha darasa ambacho kinatoa mafunzo ya matumizi ya kompyuta za mezani wapo wanawake pamoja na wanaume wote kwa pamoja wakishirikiana kupata mafunzo hayo. Hali hii inaashiria kuwa elimu ya watu wazima bado inafanya kazi na inawafikia watu wazima wa rika zote.

Watu wazima mwengi wakiwa ndani ya chumba maalumu cha semina wakisikiliza mafunzo mbalimbali, huku wachache wao wakiwa na kompyuta mpakato wakati kila mtu mbele yake kukiwa na chupa ya maji ,wakisikiliza kwa makini mafunzo yanayotolewa na mkufunzi.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wakiwa ndani ya chumba cha darasa kilichopambwa na karatasi zilizobandikwa ukutani zikitoa maelezo, huku mbele yao kukiwa na kompyuta mpakato yenye rangi nyeusi. Wakiwa wanacheka kwa tabasamu kubwa kuashiria yakuwa wanachofundishwa kinaingia kichwani.

Wanawake watu wazima wakiwa ndani ya darasa maalumu mbele yao kukiwa na kompyuta mpakato kwa kila mmoja, ikiashiria wanapata elimu maalumu ya matumizi ya kompyuta mpakato hizo huku kukiwa na mkufunzi aliyevalia shati jeupe na kizibao cha mistari mistari akiwa anawaelekeza namna bora ya matumizi ya kompyuta hizo.